Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaeza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ulwe .

Ndani ya shamba hili kuna jamaa mmoja ambaye anaeza kuwa ni mkulima, anaonekana kushikilia ndizi moja ambayo imekomaa inaeza kuwa ni la kuivisha au kupikwa.

Ndani ya shamba hili kuna mimea ambao umepandwa. Ndizi zilizokomaa na kuiva zinaonekana humu ndani. Yanaweza pelekwa shambani au nyumbani ili ukulwe.

Hii ni shamba kubwa na iko na mimea ambayo imepandwa. Ni za aina tofauti. Kuna ndizi uliokomaa, zingine bado zinamea kwa utaratibu. Ni za rangi kijani kibichi.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo imepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi. Mwanadada mmoja ameshikilia moja yao.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaezakuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ilwe.

Jamaa mmoja yuko shambani. Amesimama na nyuma yake kuna ndizi ambazo zimepangwa kwa utaratibu. Ina rangi ya kijani kibichi na yamekomaa sana.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa, ndizi la rangi kijani kibichi. linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe .

Ndani ya shamba hili kuna mimea ambayo imepandwa, ni ndizi na ni la rangi kijani kibichi. Yamekomaa na mkulima huyu anaonekana kuziingiza ndani ya juala hiyo.

Ndizi lililokomaa limefungwa juu ya gari hili, ni la rangi kijani kibichi, linaweza kuwa la kuivisha au kupikwa kabla ulwe na yanapelekwa sokoni.

Hii ni ndizi lililokomaa ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani hapa ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha ikikomaa inapelekwa sokoni au nyumbani.

Jamaa huyu anaeza kuwa ni mkulima na amesimama ndani ya shamba yake, kuna mimea ambayo imepandwa humu ndani ni ndizi na ni la rangi kijani kibichi.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa, ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu. Ni mingi na yanawezakuwa la kuivisha au kupikwa.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea, ambayo imepandwa, ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea inaonekana kumea kwa utaratibu, ni mingi na linaonekana kuwa la kupika au kuivishwa.

Ndani ya shamba kuna mimea iliyopandwa, ni ndizi na yako mengi sana ,kuna zile zimekomaa na yako tayari kupelekwa sokoni.

Hili ni zizi la mifugo kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi wamesimama nje huku wengine wanaonekana kuwa na huko ndani, ndama pia wako miongoni mwao.

Hii ndizi mingi ziko ndani ya soko hili, yamepangwa kwa utaratibu ni la rangi kijani kibichi yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa kabla ule, jamaa mmoja anaweza kuwa anazitoa kwa gari akizieka hapo.

Ndani ya soko hili kubwa kuna ndizi ya aina mbili, ya kuivisha na kupikwa kabla ulwe. Tunayo wamama na wanaume wanaweza kuwa ni wanunuzi au wauzaji.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa ndizi ya rangi kijani kibichi linaonekana kume kwa utaratibu. Ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa.

Hii ni shamba kubwa sana. Ndani ya shamba hili tunayo ndizi ambayo inaonekana kukomaa. Ni la rangi kijani kibichi na yaeza kuwa ya kuivishwa au kupikwa.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo imepandwa, mahindi yenye rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu, mkulima huyu ameshikilia ile ambayo imekomaa.

Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili, yamepangwa kwa utaratib .Lina rangi, kijani kibichi, yanaweza kuwa ya kuivishwa au ya kupikwa kabla ulwe.

Hizi ni ndizi zilizo komaa. Ni za kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakimea yanaletwa hapa sokoni ili yaweze kuuzwa.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani. Hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni au nyumbani.

Katika shamba hili kubwa kuna mimea ambayo umepandwa. Ndizi la rangi kijani kibichi linaonekana kumea kwa utaratibu ni mingi na yanaweza kuwa la kuivisha au kupikwa.